Kituo kikubwa cha kuzalisha umeme kinasimama katikati ya mandhari ya kijani kibichi. Moshi mweupe unaonekana ukivuka kutoka kwenye minara kadhaa ukionyesha shughuli za uzalishaji wa nishati. Milima mirefu na vilima vimezunguka eneo hilo vikiongeza uzuri wa asili.

Majengo ya viwanda yanaonekana yakiwa na miundo ya chuma na mabomba mengi. Kuna mitambo ya viwandani na miundombinu tata iliyoelekea kwenye majengo. Kwenye upande wa kulia vifaa vya ujenzi kama vile kiwiko cha mchanga vinaweza kuonekana ikionyesha shughuli za ujenzi au matengenezo.

Kituo kikubwa cha umeme chenye miundo mingi ya chuma na nyaya zinazounganisha vifaa. Chini ya miundo hiyo baadhi ya wafanyikazi wanaonekana wakiwa wamevalia nguo za usalama. Kamba ya manjano imeashiria eneo la usalama, ikionyesha tahadhari.

Kituo kikubwa cha uzalishaji umeme kinaonekana kikiwa kimejengwa katikati ya mandhari ya milima. Moshi unatoka kwenye majengo makuu, kuashiria shughuli za uzalishaji wanishati. Barabara na miundo mbinu mingine, inaonekana ikielekea kwenye kituo hicho.

Kituo kikubwa cha kuzalisha umeme kinatawala mandhari, kikiwa na majengo makuu na mitambo mingi. Mvuke mweupe mkubwa unatoka kwenye minara mirefu iliyosimama pande za jengo kuu. Mifumo ya maboma na nyaya za umeme zimetapakaa katika eneo lote.

Transfoma ya umeme imepachikwa kwenye nguzo mbili kubwa za mbao zilizosimama wima. Waya nyingi za umeme zimeunganishwa kwenye transfoma na kuenea pande zote. Kuna alama za onyo za umeme zilizobandikwa kwenye nguzo. Chini ya nguzo kuna miti na majengo na anga inaonekana na mawingu kidogo.

Kituo cha umeme kinaonekana kikifanya kazi chini ya anga ya mawingu. Miundo mirefu ya chuma ya minara ya umeme imesimama, ikionyesha usambazaji wa nishati. Jengo jeupe lenye paa la rangi ya kijani limesimama karibu na minara, likiashiria kituo cha kudhibiti au gala.

Nguzo ndefu ya chuma ya umeme imesimama wima katikati ya shamba la kijani kibichi, likiwa limeunganishwa na nyaya zenye mipira ya rangi ya chungwa. Kwa mbali, kuna milima iliyofunikwa na miti au mimea, ikionyesha mandhari ya asili.

Miundo miwili mikubwa ya nguzo za umeme, inayobeba nyaya za umeme, imesimama mbele ya anga la machweo au mawio. Rangi ya anga ni ya chungwa na nyekundu. Ikitoa mwanga wa kuvutia nyuma ya miundo hiyo.

Mbele ya hoteli ya Waridi Paradise Hotel & Suites kuna mti mrefu wa nguzo ya umeme iliyojaa nyaya nyingi. Ngazi ndefu nyekundu imeegezwa kwenye nguzo hiyo na inaonekana kuna mtu anafanya kazi juu ya nguzo hiyo akishughulikia nyaya.

Kituo kikubwa cha kusambaza umeme kinaonekana kikiwa miundo mingi ya chuma na nyaya. Miundombinu hiyo imezungukwa na ua ikionyesha usalama. Ardhi inayozunguka kituo hicho inaonekana kuwa kama yenye mimea michache.

Mtazamo wa angani wa kituo kikubwa cha uzalishaji umeme. Majengo mengi yanaonekana yakiwemo yale yanatoa moshi au mvuke mwingi kuashiria shughuli ya viwanda. Sehemu kubwa ya eneo imepandwa mimea na kuna miundombinu ya barabara pia.

Kiwanda kikubwa cha uzalishaji wa umeme kinaonekana kutoka juu kikionyesha miundo mikubwa ya viwanda. Kuna majengo makubwa ya njano na miundo mingi ya kupozea inayoondoa mvuke angani, ikionyesha kuwa ni kituo cha nguvu cha joto ardhi au mitambo mingine inayozalisha nishati.

Mwanamume, akiwa amevalia kofia ngumu ya usalama, anapanda ngazi ndefu iliyowekwa dhidi ya nguzo ya umeme. Ngazi hiyo ina rangi ya machungwa na nyeusi ikionyesha usalama. Kando ya barabara kuna mifereji ya maji na ukuta mrefu. Kwa mbali kuna miti mirefu na majengo mengine.

Barabara kuu iliyojengwa juu, ikipita juu ya barabara nyingine yenye magari yanayopita chini. Nguzo kubwa ya zege zinaonekana zikiunga mkono muundo wa barabara ya juu. Chini ya barabara hio, kuna magari mbalimbali yakiendelea na safari zao ikiwemo mabasi na magari madogo.

Kikundi cha wachezaji wa kitamaduni kinafanya densi kwenye jukwaa la mbao. Wanawake wamevalia nguo nyeupe na sketi nyeusi, huku wanaume wakiwa wamevaa nguo nyeupe na kofia nyekundu. Watazamaji wamekaa kwenye viti vya kijani kibichi wakishuhudia tamasha hilo.

Wanyama wa porini wanaonekana wakichunga kwenye nyasi kavu. Kwa mbali majengo marefu ya jiji yanaonekana yakionyesha mchanganyiko wa maisha ya porini na maendeleo ya miji. Milima ya kijani kibichi inazunguka eneo hilo ikonyesha mandhari ya asili.

Kifaru anaonekana akila nyasi kavu kwenye ardhi yenye udongo mwekundu. Mnyama huyu mkubwa ana pembe mbili na anasimama nyuma ya waya wa umeme unaotumika kuzuia wanyama. Eneo linalo mzunguka linaonekana kuwa kavu na kuna miti michache kwa mbali.

Mandhari yanaonyesha makazi yasio rasmi yenye nyumba zilizojengwa kwa udongo na mabati, zikionyesha hali duni ya maisha. Mlima mkubwa wa takataka umejazana mbele ya makaazi, ukionyesha tatizo la usimamizi wa taka.

Kundi la ng'ombe linaonekana likinywa maji kutoka kwenye bomba au mfumo wa umwagiliaji katika eneo lenye udongo na mimea.Ng'ombe wengi wana rangi nyeupe au kahawia na baadhi yao wana pembe ndevu. Bomba kubwa jeusi linaonekana likiashiria chanzo cha maji.

Tai taji kijivu. Anasimama nyuma ya uzio wa wavu wa chuma. Ndege huyu ana manyoya ya kijivu na meupe na taji la dhahabu kichwani. Yuko karibu na chombo cha mbao kinachoonekana kama cha kulishia au kunywa maji.

Simba wawili wamesimama kwenye nyasi ndefu wakiwa wamekaribiana kwa upendo. Simba dume ana maneusi mengi huku simba jike akiwa na manyoya laini ya rangi ya kahawia. Nyasi zinazowazunguka zinaonekana kuwa za kijani kibichi na ndefu zikionyesha mazingira ya kiasili.

Hapa kuna eneo lenye makazi duni yaliyojengwa kwa mabati na mbao. Mto wenye maji machafu unapita katikati ya makazi hayo na kuna uchafu pembeni. Watu kadhaa wakiwemo watoto wanaonekana wakikusanyika karibu na mto. Nyuma ya makazi hayo duni, majengo marefu yanaonekana yakionyesha tafauti ya maisha katika eneo hilo.

Mazingira yaliyoharibiwa yanaonekana yakiashiria adhari za mafuriko au maafa mengine ya asili. Majengo yaliyoharibika hasa yale yaliyojengwa kwa mabati yanaonekana yamebomoka na yamelala chini.

Bonde lenye miti mingi linaonekana katikati ya eneo hilo. Kando kando ya bonde kuna vilima vilivyojaa nyasi kavu na vichaka. Angani kuna mawingu meupe yaliyotawanyika. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu na ya kupendeza.

Treni yenye rangi nyekundu na nyeupe inapita juu ya daraja refu ikionyesha usafiri wa reli. Daraja hilo linaonekana kuwa imara, likiwa na nguzo kubwa zinazoshikilia njia ya treni. Mazingira ya nyuma yanaonyesha uwanda mkavu na miti michache, ikionyesha eneo la mashambani au nusu jangwa.

Kundi la watu wengi wamekusanyika chini ya miti mikubwa. Wakiwa wamekaa kwenye viti vya plastiki vya rangi mbalimbali. Inaonekana kama kuna mkutano au ibada inayoendelea kwani baadhi ya watu wanatazama mbele. Eneo hilo linaonekana kuwa wazi labda nje ya jengo na mimea kavu nchini.

Nyati mweusi mwenye pembe fupi anaonekana akitazama mbele akisimama mbele ya uzio. Mbele yake kuna nguzo ya mbao na bodi yenye picha. Kwa upande wa kulia, kuna chombo cha kulishia wanyama kilichotengenezwa kwa mbao.

Treli yenye mzigo mkubwa wa magunia inasukumwa kando ya reli ya treni. Watu kadhaa wanaonekana wakishirikiana kusukuma na kuvuta treli hiyo. Mazingira yanaonekana kuwa ya vijijini au nje ya mji, na miti mingi nyuma. Anga inaonekana kuwa na mawingu ikionyesha labda ni asubuhi au jioni, au hali ya hewa si jua kali.

Kikundi kikubwa cha watu kinaonekana kikifanya maonyesho ya kitamaduni au ngoma kwenye jukwaa kubwa. Wamevalia mavazi yenye manyoya na mapambo mengine, wakionesha utamaduni wa kiafrika. Baadhi yao wanashikilia ngao na vitu vingine, wakionyesha ngoma za vita au sherehe.

Mazingira ya makazi yasio rasmi yanaonekana yakiwa na mto mdogo unaopita katikati, kando ya mto kuna rundu kubwa la taka na uchafu likionyesha uchafusi wa mazingira, watu kataa wanaonekana wakitembea karibu na mto huo.

Mamba kubwa amelala nusu ndani ya maji na nusu kwenye ukingo wa udongo. Mwili wake umefunikwa na magamba magumu ukionyesha umbile lake la kipekee. Kwa mbali, maji yanaonekana yakinyooka na miti inaonekana kwenye upeo wa maji.

Mnyama anayeonekana kama mbogo, amesimama katikati ya mimea mirefu yenye majani mabichi. Ana rangi ya kahawia na mistari meupe iliyowima mwili mwake, pamoja na pembe ndefu. Nyuma ya mnyama kuna uzio wa waya, unaoashiria kuwa anaweza kuwa kwenye hifadhi ya wanyamapori au bustani ya wanyama.

Kundi la watu linaonekana likifanya kazi ya kusafisha taka karibu na msitu wa mianzi. Mtu mmoja akiwa amevaa fulana ya manjano yenye uakisi mwanga, amesimama juu ya rundo la taka akikusanya vitu. Taka nyingi zimetapakaa chini zikiashiria haja kubwa ya usafi.

Idadi ya mbuni wamesimama kwenye nyasi wengine wakiwa na manyoya meusi na meupe. Kwa mbali majengo marefu ya jiji yanaonekana yakijitokeza juu ya upeo wa macho. Angani kuna mawingu meupe yaliyotawanyika kuashiria hali ya hewa nzuri.

Twiga watatu wamesimama kwenye nyasi ndefu wakionekana wakichungulia juu ya miti. Manyoya yao yana madoa ya kahawia na mieupe, ikiwa na mifumo ya kipekee. Anga la bluu lenye mawingu meupe linafunika mandhari, ikionyesha hali ya hewa safi.

Kikundi cha wafanyikazi wakiwa wamevalia sare za kazi na kofia. Kinafanya usafi wa mazingira, wakikusanya taka zilizotapakaa barabarani. Taka za aina mbalimbali ikiwemo chupa za plastiki na mifuko zimetawanyika ardhini. Watu kadhaa wanaonekana wakishika mifuko ya buluu wakikusanya taka hizo kwa uangalifu.

Mandhari ya kuvutia ya milima na mabonde yameonekana chini ya anga iliyojaa mawingu meupe na buluu. Milima imefunikwa na miti na mimea ya kijani kibichi, ikionyesha asili safi na yenye kupendeza. Kwa mbali, bonde kubwa linaonekana likinyoosha mbele.

Twiga anaweka kichwa chake juu ya uzio wa mbao uku ulimi wake mrefu ukitoka nje. Manyoya yake yana madoa ya kahawia na meupe yakiwa na mifumo ya kipekee. Kwa mbali twiga mwingine anaonekana amesimama kwenye nyasi akionyesha uwepo wa twiga wengi katika eneo hilo.

Jengo kubwa la ghorofa lilojengwa juu aradhi ulioinuka ikitazamana maji machafu, jini karibu na maji kuna nyumba ndogo zilizojengwa kwa mabati na vifaa vingine vizivyo rasmi, zikionyesha hali ngumu ya maakazi.

Mandhari mawili tofauti ya asili yanaonyeshwa. Upande wa kushoto, ndege wawili weusi wametua juu ya mti mkavu, huku anga likiwa limefunikwa na mawingu. Upande wa kulia, kundi la ndege wadogo wanatembea kwenye eneo lenye nyasi ndefu na maji.

Njia iliyo tengenezwa kwa matofari na udongo inaonekana ikipita katikati ya msitu mnene wenye miti mirefu na majani mengi. Upande wa kulia na kushoto wa njia mimea mbali mbali na miti mikubwa inaunda ukuta wa kijani kibichi.

Paa mdogo anayefanana na ndama, amesimama katikati ya nyasi ndefu, akitazama upande wa kushoto. Ana rangi ya kahawia isiyokolea na fuvu lake linaonekana kuwa na pembe ndogo. Kwa nyuma kuna miti iliyojaa majani, ikionyesha mazingira ya misitu.

Mti mmoja mkubwa mwenye umbo la ghorofa na matawi mapana unaonekana kama kivuli cheusi mbele ya jua lililozama au kuchomoza. Anga limejaa rangi ya machungwa na manjano ikionyesha mwanzo au mwisho wa siku.

Wanawake kadhaa wanaonekana wakichota maji kutoka kwenye mto au mkondo wa maji machafu. Wanatutumia vyombo mbalimbali kama vile ndoo na makopo makubwa ya manjano kujaza maji. Ardhi iliyo karibu na mto. inaonekana kuwa na matope na uchafu. Mazingira haya yanaonyesha changamoto za upatikanaji wa maji safi katika eneo hilo.

Kifaru kibete anaonekana akitembea kwenye ardhi yenye matope na majani. Mnyama huyu ana ngozi ya rangi ya kijivu kahawia na miguu mifupi. Majani yaliyokolea yanaonekana mbele na pembeni yakionyesha mazingira ya msitu au eneo la maji.

Simba mdogo ananyonyeshwa maziwa kutoka kwa chupa akionekana mchanga sana na mwenye manyoa maridadi. Mikono ya mtu inaonekana ikimshikilia simba huyu kwa uangalifu ikimsaidia kunywa maziwa. Simba huyo anaonekana akijilamba mdomo huku akimeza maziwa, kuonyesha anafurahia mlo wake.

Mtoto wa tembo anaonekana akinywa maziwa kutoka kwenye chupa kubwa, huku mkono wa mtu ukishikilia chupa hiyo kichwa chake kime inamishwa kuelekea chupa na kuna matone ya maziwa yakidondoka kutoka mdomoni mwake.

Kundi kubwa la watu wengi wao wakiwa wamevaa fulana za bluu zinazofanana wakishiliki katika shughuli ya upandaji miti, watu hao wamesimama kati ya mimea midogo na miche, baadhi yao wakiwa wameshika zana za bustani, inaonekana kama wapo kwenye bustani au eneo la wazi, ikionyesha juhudi ya kuhifadhi mazingira.

Shimo kubwa limechimbwa ardhini likionekana kama mfereji au mahali pa kupitisha bomba kubwa. Wafanyikazi kadhaa wanaonekana ndani ya shimo hilo wakiwa wamevalia nguo za kazi na kofia ngumu wakifanya shughuli za ujenzi au ukarabati.

Jengo refu la gorofa linaonekana likisimama katikati. Juu ya jengo hilo neno Samsung linaonekana likiangaza. Kwa upande wa kushoto sanamu ya mtu imeketi kwenye kiti. Chemichemi ya maji inaonekana mbele ikionyesha upinde wa mvua ndogo.

Fisi mwenye manyoya ya kahawia na madoadoa meusi amesimama kwenye nyasi ndefu ya kijani. Anatazama kwa uangalifu akionyesha tahadhari. Manyoya yake yanaonekana kuwa na mchanganyiko wa rangi, yakiwa mepesi kidogo kuelekea kichwani.

Ufukwe wa mto unaonekana ukiwa umejaa rundo kubwa la taka za plastiki zenye yangi mbalimbali. Wanaume wawili wanaonekana wakiokota au kushughulikia taka hizo karibu na mto. Mifuko ya plastiki ya bluu na kijani inatambaa sana kwenye mandhari ikionyesha uchafuzi mkubwa.

Kijana mmoja amesimama kando ya mkondo wa maji machafu akishika bomba refu. Amevalia fulana ya rangi ya chungwa na suruali ya kahawia. Nyuma yake kuna nyumba zilizojengwa kwa mabati na mazingira yanayoonekana kuwa makazi duni.

Kikundi cha watu kinafanya tamasha la densi kwenye jukwaa kubwa wakiwa wamevalia mavazi yanayoashiria utamaduni. Kila mmoja amebeba ala ya mziki inayofanana na kibodi au ngoma. Jukwaa linaonekana kungaa likiwa na waxi wachezaji.

Mto unapita katika ya eneo lenye uchafu na takataka zilizorundikiana kando kando. Maji ya mto yanaonekana kuwa meusi na yasiyo safi yakiashiria uchafuzi wa mazingira. Kando ya mto kuna mimea iliyonyauka na udongo uliofukuliwa zikionyesha hali isiyoridhisha.

Korongo mwenye mdomo wa njano amesimama ndani ya maji akiwa na manyoya meupe na meusi na miguu mirefu. Tafakari yake inaonekana wazi juu ya uso wa maji, ikionyesha uzuri wake. Mbali kidogo na korongo, mamba mkubwa amejificha ndani ya maji akionyesha uwepo wa maji mengine porini.

Watu kadhaa wengi wakiwa wanaume wanaonekana wakitembea kando ya daraja na karibu na mto. Upande wa kushoto kuna barabara na mawe iliyopita karibu na mto. Majengo yaliyojengwa kwa mabati na mbao yanaonekana nyuma ya mto ikionyesha mazingira ya makaazi duni.

Rundo kubwa la taka linaonekana likiwa limekusanyika katika eneo kubwa likionyesha mlima wa uchafu. Aina mbalimbali za taka ikiwemo nguo ,plastiki na karatasi zimechanganyikana pamoja. Kwa mbali kuna watu wanaonekana wakitembea kwenye rundo la taka, labda wakitafuta vitu vinavyoweza kutumika tena.

Wanafunzi wawili wa kike wamevalia sare nyekundu na nyeupe. Wakishiriki katika shughuli ya upandaji mimea. Wamejipinda chini wakitunza miche iliyopandwa kwenye magurudumu ya gari iliyopakwa rangi nyeusi na nyeupe. Nyuma yao kuna jengo ya rangi nyeupe likionyesha labda ni shule au taasisi.

Mama watatu wanaonekana wakiwa ndani ya maji na wengine wakipumzika ufukweni. Maji yanaonekana kuwa safi, na yanaakisi anga. Kwa mbele kuna ndege mdogo mweusi na mweupe amesimama karibu na ukingo wa maji.

Ukungu unaonekana ukivuma kwenye kioo cha mbele cha gari. Huku madhari ya barabara kuu ikiwa mbele kuna mabasi mawili ya rangi ya machungwa yakionekana yakisafiri kwenye Barabara yakipita chini ya madaraja ya watembea kwa miguu

Matatu nyeupe yenye nambari ya usajili ikiwa imepaki barabarani na mizigo juu ya paa lake. Juu ya matatu hio kuna bango kubwa jekundu lenye maandishi MaiMahiu, Longonot likionyesha mahali inapoenda. Watu kadhaa wanaonekana wakiwa wamekusanyika karibu na matatu hio, baadhi yao wakiwa wamebeba mizigo.

Barabara yenye shughuli nyingi. Kuna matatu kadhaa zilizopaki kando ya barabara, zikionyesha rangi na mabango mbali mbali. Moja ya matatu ina rangi ya bluu na nyeupe yenye michoro ya kupendeza na bango lake linaelekeza maeneo kama: Voi, Mombasa, Mtwapa, Mavueni na Malindi.

Barabara yenye magari mengi ikiwa imegawanywa na ukanda wa kijani katikati. Magari ya aina mbalimbali ikiwemo matatu la kijani kibichi na magari madogo yanaonekana yakisafiri kwenye barabara hiyo. Juu ya barabara kuna daraja la watembea kwa miguu linalovuka pande zote mbili.

Basi kubwa la rangi ya chungwa limeegeshwa mbele ya jengo likiwa na jina Tawakal lililoandikwa kwa herufi kubwa nyuma. Jengo hilo lina kuta za rangi ya blue na madirisha kadhaa likionekana kama ofisi au kituo cha kusubiri.

Treni ndefu imepakiwa nyuma ya uzio wa chuma wenye matunda. Rangi za treni zinaonekana zikiwa na mistari ya rangi nyeupe, njano na zambarau. Kwa mbali miti na majengo yamefichwa kidogo nyuma ya treni ikionyesha mazingira ya mjini.

Barabara kubwa yenye njia nyingi inayoelekea mbali imejaa magari mbali mbali na waendesha pikipiki. Majengo marefu yanaonekana kwa mbali upande wa kulia wa barabara, yakionyesha ukuaji wa miji. Mandhari ya kijani kibichi ya miti na mimea inaonekana kando ya barabara.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonekana ikiwa na magari mengi yakitembea pande zote mbili. Daraja la watembea kwa miguu la rangi ya kijani linavuka juu ya barabara likiwa na watu wachache juu yake. Njia panda inatenganisha njia za magari na kuna nguzo ndefu za taa zinazosimama kando ya barabara.

Barabara kuu pana inaonekana ikiwa na magari machache yanayopita chini ya anga la mawingu mepesi. Kuna bango kubwa la barabara likionyesha maelekezo ya njia mbalimbali na umbali wake. Pikipiki inaonekana ikisafiri kando ya barabara huku gari dogo likiwa limebeba mzigo.

Basi kubwa la rangi ya pinki limeegeshwa kando ya barabara likiwa na namba ya usajili nyuma. Abiria wanaonekana ndani ya basi, baadhi yao wakitazama nje kupitia madirisha. Watu kadhaa wanatembea kando ya barabara wakionekana kusubiri au wakielekea sehemu zao.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonekana ikiwa na watu wengi wamesimama kando. Kuna matatu yenye michoro ya kuvutia yaliyopaki kando ya barabara likisubiri abiria. Mfereji wa maji taka unaonekana kando ya barabara na ukuta wa mawe umejitokeza nyuma.

Barabara yenye magari mengi inaonekana, ikiwa na msongamano wa magari. Kuna ishara ya barabarani inaonyesha marufuku ya kugeuka nyuma, U-turn . Mtu mmoja amevaa kofia na begi mgongoni akitembea kando ya barabara. Taa ya trafiki inaonekana ikiwa na rangi nyekundu, kuashiria magari kusimama.

Hali ya barabara kuu inaonekana ikiwa na shughuli nyingi za magari na watu. Mabasi na magari mengi yamesimama kwenye foleni uku watu wengi wakiwa wamesimama kando ya barabara labda wakisubiri usafiri. Majengo mengi ya ghorofa yanaonekana nyuma yakionyesha kuwa eneo hili ni la mjini.

Barabara kuu iliyojaa magari ya aina mbali mbali ikiwemo: mabasi, malori na magari madogo. Watu wengi wanatembea kando ya barabara na kuvuka barabara, wakionyesha shughuli nyingi za jiji. Majengo marefu na ya kati yanaonekana pande zote za barabara, yakionyesha mandhari ya mjini.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonekana ikiwa na basi kubwa la abiria lililoegeshwa kando. Ishara iliyotengenezwa kwa mbao yenye maandishi "RUAKA, JUJA, THIKA, MAKONGENI, na SACCO" imesimama mbele ya basi, ikionyesha njia ya usafiri.

Barabara yenye magari yanayopita, inaonekana chini ya anga yenye mawingu. Magari ya mizigo na magari madogo, yanaonekana yakisafiri kwenye barabara kuu, yenye vizuizi vya chuma. Upande wa kushoto wa barabara, kuna safu ndefu ya miti mirefu, yenye majani mabichi.

Hali ya pilka pilka inaonekana katika kituo cha mabasi, ambapo matatu mbili zimepakiwa kando. Kundi kubwa la watu wamekusanyika karibu na mabasi, wakionekana wakipanda au kushuka. Matatu ya upande wa kushoto ina namba nne na maandishi yaliyoandikwa wazi. Kwa mbali, majengo marefu yanaonekana yakionyesha mazingira ya mjini.

Wanaume wawili wanatembea mbele ya basi ndogo la abiria lenye rangi ya kijivu na zambarau ambalo lina maandishi, team petition prominent, mbele. Watu wengine kadhaa wanaonekana wakiwa wamesimama karibu na basi hilo. Kwa mbali kuna majengo marefu yakionyesha mazingira ya mjini.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa magari hasa mabasi na pikipiki, watu wanatembea kando ya barabara huku maafisa wa trafiki wakiwa wamesimama wakiangalia. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya jiji.

Barabara yenye shughuli nyingi imejaa magari ikiwemo matatu mabasi na magari madogo. Watu wengi wanaonekana wakitembea kando ya barabara, wakipita kati ya magari yasiyosimama. Majengo marefu ya kisasa yanaonekana yakifunga pande zote za barabara yakionyesha mandhari ya jiji lenye shughuli.

Basi la abiria maarufu kama matatu limeegeshwa likiwa na rangi nyeusi na mistari ya rangi ya chungwa ya kijivu. Dirisha zake zina vioo vyekundu na baadhi ya abiria wanaweza kuonekana ndani. Kwenye sehemu ya juu ya basi kuna maneno 'Vans hot twins' yaliyoandikwa wazi.

Barabara yenye shughuli nyingi inaoenekana ikiwa na magari mengi kwenye foleni. Kando ya barabara upande wa kushoto kuna uzio mrefu wa chuma. Upande wa kulia kuna majengo marefu ya biashara yaliyojaa watu wa shughuli. Angani kuna mawingu meupe yaliyotawanyika kuashiria hali ya hewa ya kawaida.

Daladala imeegeshwa barabarani na watu wengi wanasubiri kuipanda au kushuka. Jengo refu la bluu linaonekana kwa nyuma likionyesha mazingira ya mijini. Watu wengine wamevalia fulana na usalama zenye rangi ya machungwa labda wakiwa ni wafanyikazi wa usafiri wa umma.

Basi kubwa la abiria la City Hoppa Next limeegeshwa barabarani likiwa na namba ya njia 22B Buruburu. Abiria kadhaa wanaonekana wakishuka au kupanda basi hilo, huku barabara ikiwa na magari mengine yaliyopaki.

Basi ndogo la abiria ambalo linaonekana kama matatu, likiwa limeegeshwa barabarani. Mabango makubwa yamebandikwa mbele ya basi, yakionyesha njia na vituo kama vile Thika road, ruiru, kimbo na juja. Watu kadhaa wamekusanyika karibu na basi.

Orodha ndefu ya magari ya usafiri wa umma yanafanana na matatu au shuttle . Yameegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Magari mengi yana mistari ya njano ambayo ni sifa ya magari ya abiria. Kuna mabango yanayotangaza njia za usafiri kama Nyeri, Nakuru Direct yakionyesha kuwa hapa ni kituo cha mabasi au teksi.

Barabara pana inaonekana ikiwa na magari yakitembea kwa mbali. Upande wa kushoto kuna ukuta mrefu wa zege unaoashiria kuwa ni sehemu ya njia panda au handaki. Upande wa kulia kuna gari ambalo sehemu yake ya kioo cha pembeni inaonekana likionyesha mandhari ya nje kupitia kioo hicho.

Watu kadhaa wanaonekana wakitembea karibu na basi dogo la abiria, maarufu kama matatu. Lenye rangi ya chungwa lililoegeshwa barabarani. Matatu hilo lina bango jeupe lenye maandishi mekundu, yaliyoandikwa upande wake. Labda yakiashiria njia au huduma zinazotolewa.

Basi la abiria lenye rangi ya buluu, nyeupe na kijivu limeegeshwa barabarani likionekana likisubiri abiria au limefika kituoni. Kuna mtu anayeelekea kwenye basi hilo akionekana kama anataka kupanda.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonekana ikiwa na mabasi mawili makubwa ya abiria yenye rangi nyekundu na bluu. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kando ya barabara wengine wakipanda pikipiki. Majengo marefu ya ghorofa yanaonekana yakionyesha mazingira ya mijini.

Basi la City Hoppa lenye rangi ya kijani na nyeupe limesimaa kwenye kituo cha basi. Watu kadhaa wanasimama karibu na basi, wakionekana kusubiri au kuingia ndani. Basi lingine la kijani linaonekana kwa sehemu upande wa kushoto. Nyuma kuna majengo marefu na miti ya minazi.

Kituo cha mafuta cha Total Energies, kinaonekana kikiwa na magari yaliyosimama karibu na pampu . Mabasi mawili madogo ya abiria yanaonekana kama matatu yameegeshwa karibu na station hiyo , na abiria wanashuka au kupanda.

Basi la abiria la City Hoppa lenye rangi ya kijani na njano limeegeshwa barabarani, nambari ya usajili inaonekana wazi kwenye bumper la mbele. Kwenye kioo cha mbele nambari arobaini imeandikwa, ambayo inaweza kuashiria njia ya basi hilo.

Magari mawili meupe ya abiria yakiwa yameegeshwa barabarani yakionekana kama yanasubiri abiria au yamefika mwisho wa safari. Kila gari lina mistari ya njano kando ambayo ni sifa ya kawaida ya magari ya usafiri wa umma.

Eneo lenye shughuli nyingi linaonekana likiwa na jengo refu la ghorofa na matatu kadhaa zilizosimama barabarani. Matatu moja nyeupe ina bango lenye maandishi Kukena Sacco Nakuru City Direct likionyesha route lake.

Barabara pana yenye magari mengi inaonekana wazi, huku magari yakipita pande zote mbili. Majengo marefu na mabango ya matangazo yametapakaa kando ya barabara yakionyesha ukuaji wa mji. Nguzo za taa zimesimama wima kando ya barabara zikionyesha kuwa barabara hiyo inaweza kutumika usiku.

Bomba refu la maji au maji taka linaonekana likiwa limezama kwenye udongo wenye matope. Sehemu ya bomba inaonekana kuwa na kiungio au karabati, ikionyesha kazi ya matengenezo. Udongo unaonekana kuwa umechimbwa hivi karibuni, na kuna mabaki ya taka yaliyotapakaa kando.

Rundo la mabomba meusi na mengine ya kijani kibichi yaliyoviringishwa, yakisubiri kutumika. Zimefungwa vizuri kwa kamba za kijani, kuashiria kuwa ziko tayari kwa usafirishaji au matumizi. Kwa mtazamo wa kwanza, inaonekana kama eneo la kuhifadhia vifaa vya ujenzi au miradi ya umwagiliaji.

Basi la rangi ya chungwa la buluu likiwa na mabango yenye sura ya cartoon limeegeshwa barabarani. Lori la kubebea mizigo lenye shehena ya kijani limetapakaa katikati ya barabara likiwa na watu juu yake. Mtu mmoja amesimama mbele ya lori akiwa amebeba mkoba na anatumia simu.

Milima enye miti mingi inaonekana ikiwa na mapomba makubwa ya kijivu yakishuka jini, mapomba hayo yamepangwa kwa safu yakionyesha mfumo wa kusafirisha maji au nishati, miundobinu hio inapita katikati ya mzitu minene ikionyesha juhudi za uandizi katika mazingira ya asili.

Mrundiko wa mabomba mengi ya rangi ya kijivu yaliyopangwa kwa usawa, yakiashiria kuwa ni bidhaa zilizohifadhiwa au zinazosubiri kusafirishwa. Mabomba haya yanaonekana kuwa ya ukubwa sawa yakionyesha utaratibu wa uzalishaji.

Tundo la ardhi lenye matope na maji machafu linaonekana. Vitu vya plastiki vilivyotumika vimetapakaa ndani ya maji na matope. Ardhi inaonekana kuwa na unyevunyevu na imechafuka ikionyesha uwepo wa taka. Mazingira haya yanaweza kuashiria eneo lenye uchafuzi wa mazingira au sehemu ya kutupia taka.

Ukuta mwenye mitambo mingi ya mabomba na nyaya unaonekana. Mabomba ya chuma yameunganishwa kwa njia mbalimbali yakiunda miundo tata. Kuna pia masanduku ya umeme na viashiri vyekundu vyenye macho meupe chini.

Mlima mkubwa wa taka za aina mbali mbali unaonekana ukiwa umetupwa nje. Mifuko ya plastiki, chupa na vitu vingine vingi vya taka vimetapakaa kila mahali. Sehemu hii inaonekana kuwa karibu na chanzo cha maji, labda mto au mkondo ambao unaweza kuadhiriwa na uchafuzi huu.

Bomba jeusi la kisasa limewekwa kwenye sinki jeusi jikoni. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba yakionyesha kuwa linafanya kazi. Kando ya sinki kuna chombo kidogo cha maua kilicho na ua la zambarau, kikiongeza mguso wa uzuri. Dirisha linaonekana kwa nyuma likiruhusu mwanga wa asili kuingia jikoni.

Bomba linaonekana likitoa maji yenye povu ndani ya dimbwi la maji. Bomba hilo limetoka kwenye ukuta uliojengwa kwa mawe makubwa yaliyopangwa kwa ustadi. Maji yanayotoka kwenye bomba yanaonekana kuwa yana rangi isiyokolea na povu inaonekana juu ya uso wa maji.

Mashine ya kusukuma maji yenye rangi ya njano na nyeusi imewekwa kwenye stendi ya chuma. Mifumo ya mabomba meupe imeunganishwa kwenye mashine ikionyesha mtiririko wa maji. Vichujio vikubwa vya maji vya bluu vinaonekena kwa nyuma vikionyesha matumizi ya mashine hiyo kwa usafishaji wa maji.

Lori kubwa la mizigo lenye rangi ya kijani limesimama barabarani, likiwa limebeba mizigo mbalimbali juu. Watu kadhaa wanaonekana wamekaa juu ya mizigo hio wakionekana kusafiri au kusimamia usafirishaji.

Mfumo tata ya mabomba ya chuma imepangwa kwa uangalifu. Bomba kubwa jeusi limeunganishwa na mabomba madogo yaliyo shikiliwa na vibano vya chuma. Kuna valley nyekundu inayoonekana ikionyesha udhibiti wa mtiririko ndani ya mfumo.

Uchafu mwingi wa plastiki na taka nyinginezo umetapakaa kando ya mkondo wa maji au mto mdogo. Taka hizo zimekusanyika na kuunda rundo kubwa lenye rangi mbalimbali likonyesha kuwa ni kutoka vyanzo tofauti.